Mazingira ya benki mteja akiwa anapatiwa fedha kupitia katika uwazi uliopo chini ya dirisha, ambayo limetengenezwa kwa kioo kigumu na kizito, ambacho ni kigumu kuvunjika kwa ajili ya usalama wa fedha zilizopo katika benki hiyo.

Mazingira ya baa kukiwa na watu wengi walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na chupa zenye bia au vilevi mbalimbali, pia watu wengine wakiwa wamesimama wakicheza mziki.

Mazingira ya baa yakiwa na viti virefu vya kukalia, mbele ya meza ya kaunta kukiwa na chupa zilizo na vilevi mbalimbali, zilizopangwa katika rafu za ukuta, na zingine zikiwa katika majokofu; kukiwa na mwanga hafifu kwa maana ni nyakati za usiku.

Sehemu safi iliyo na uwazi mkubwa ya maegesho ya magari kukiwa na magari matatu, ambayo yanauzwa huku pembeni kukiwa na meza ndogo iliyo na chupa ya maji pamoja na magazeti.

Sehemu ya kisasa ambayo inatoa huduma ya utengenezaji wa magari, kukiwa na mitambo ya chuma iliyofungwa inayotoa usaidizi wa kunyanyua au kubeba magari hayo juu, ili fundi aweze kuyakagua vizuri.

Magari ya rangi nyekundu yaliyo simama au kuegeshwa katika maegesho ya magari yenye uwazi mkubwa, yakiwa yanasubiri kuuzwa au kifanyiwa biashara nyinginezo.

Gari lenye uwezo wa kubeba watu wanne la rangi ya siliva, likiwa limesimama katika maegesho ya magari iliyo na uwazi mkubwa, kukiwa na giza nene, gari hilo likiwa linauzwa.

Chombo kidogo chenye sehemu ya kushikilia ambacho kimevalishwa kitambaa kilichoandikwa zaka na sadaka kwa lugha ya kiingereza, kwa juu kikiwa na mfuniko uliotobolewa kwa ajili ya kudumbukiza fedha au sadaka zitolewazo katika makanisa.

Mashine ya kisasa ambayo hutumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa imesimamishwa nje ya jengo na kufunguliwa ndani kukiwa na feni, ambayo inaleta ubaridi na kutunza maziwa yasiharibike pamoja na makabati au madroo ambayo huhifadhi maziwa hayo.

Mwanamke akiwa ndani ya duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa amebeba kindoo kidogo chenye maziwa, akimimina katika jagi la mteja ambaye anasubiri kupatiwa huduma hiyo.

Kijana wakiume alievaa koti refu la rangi ya bluu linalofika usawa wa magoti, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa akipatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa; kupitia katika dirisha dogo lenye bomba huku akibonyeza vitufe kuingiza ujazo anaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikitiririsha maziwa katika dirisha dogo lenye bomba huku pembeni kukiwa na skirini ya kidigitali yenye vitufe, ambavyo vina namba kwa ajili ya kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa anapata huduma ya ununuaji wa maziwa, kutoka katika mashine ya kisasa ambayo ina bomba linalotiririsha maziwa kupitia katika dirisha dogo, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma. Ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali hutiririsha maziwa katika bomba dogo lililopo ndani ya dirisha la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja, pamoja na skrini yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji na sehemu ya kuingiza hela.

Mashine ndogo na ya kisasa ambayo inatumia umeme ili iweze kufanya kazi, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe, ambavyo mteja huingiza ujazo anaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali maziwa hutiririka kutoka katika bomba lililo ndani ya dirisha dogo, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo mteja anaohitaji.

Msichana akiwa anafungua milango ya duka, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa za maziwa yatokanayo na ng’ombe, kwa kuwa kichwa cha ng’ombe kimechorwa katika dirisha la duka hilo.

Msichana alievaa koti refu la rangi jeupe, akiwa ndani ya duka dogo akimimina maziwa kutoka katika jagi na kuweka katika chombo cha mteja aliyesimama nje ya dirisha la duka hilo, akisubiri kupatiwa maziwa

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja huingiza fedha na kuandika ujazo anaohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba, kisha hukinga maziwa kutoka katika bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma likiwa limepakwa rangi ya bluu na maandishi meupe, ambayo yanaonesha kuwa maziwa yanapatikana sehemu hiyo. Ndani kukuwa meza kubwa yenye ndoo kubwa ambazo zimejazwa maziwa.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wamepanga mstari wakisubiri kupata huduma kutoka kwenye mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mwanamke akiwa amesimama nje ya dirisha dogo lililotengenezwa kwa chuma la duka kubwa, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anapokea chupa ndogo ambayo imejaa maziwa kutoka kwa mhudumu aliyepo ndani ya duka hilo.

Mtoto akiwa anachagua maziwa anayohitaji, kutoka katika duka kubwa lililo na makopo mengi, yaliyojazwa maziwa na kuhifadhiwa katika rafu za chuma.

Mama akiwa amesimama katika mlango uliotengenezwa kwa chuma wa duka dogo, ambapo juu pameandikwa kuwa sehemu hiyo inapatikana huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme kufanya kazi, ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pamoja na skrini yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine kubwa na ya kisasa imetoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu. Bali mteja hudumbukiza fedha katika sehemu maalumu, kuandika ujazo katika vitufe vilivyopo sehemu hiyo, kisha hukinga maziwa ambayo hutiririka kutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi jeupe, akiwa anasubiri kupata maziwa, katika mashine ya kisasa ambayo inatiririsha maziwa, katika chombo alichokinga, huku akiingiza ujazo anahitaji kupitia katika vitufe vilivyo na namba.

Mama akiwa amesimama nje ya duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ambapo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, nje kukiwa na picha iliyochorwa ya ng'ombe anayekula majani, pamoja na kikombe chenye maziwa.

Kijana wa kiume alievaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa amesimama ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa ambayo yameifadhiwa katika chupa na kupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokuwa na mhudumu, bali mteja huingiza kiasi cha fedha na kuandika ujazo anaohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba, kisha hukinga maziwa yanayotiririka kutoka katika bomba dogo, lililopo ndani ya dirisha la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja hukinga maziwa katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo, huku nje kukiwa na picha mbalimbali kama vile ya ng'ombe akila majani, pamoja na maziwa yakiwa katika kikombe.

Kijana wa kiume akiwa anaingia ndani katika duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ili akapatiwe huduma ya uuzaji wa maziwa yanayo patikana katika duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme ili kuweza kufanya kazi, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo, lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Msichana aliyevaa koti la rangi nyeupe, akiwa ndani ya duka kubwa ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anapangilia madumu katika rafu za chuma.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mlango, uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa kibanda kidogo ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, nje kukiwa na picha ya maziwa yaliyopo katika kikombe.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme kufanya kazi ambayo inatumia hufuma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, ambalo hutiririsha maziwa pembeni kutia na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo ambalo lina bomba la kutiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo ambalo lina mlango mpana uliotengezwa kwa kutumia chuma, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo ndani kukiwa na meza yenye madumu au ndoo zilizojaa maziwa.

Kijana wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mrefu, akiwa anakinga maziwa yanayotiririka kutoka katika bomba dogo, lililopo ndani ya dirisha la mashine ya kisasa inayotoa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu.

Jengo la na ghorofa ambalo halijamaliziwa kujengwa katika ghorofa ya juu, kwa chini kukiwa na duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika mashine ya kisasa ambayo inatoa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, ambalo hutiririsha maziwa hayo.

Kijana wa kiume, akiwa ameegemea mlango uliotengenezwa kwa chuma, wa duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, kama vile ng'ombe.

Mashine ya kisasa ambayo inahifadhi maziwa pamoja na kuuza ikiwa ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pamoja na skrini yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji, na sehemu ya kudumbukiza fedha.

Mashine ya kisasa inayoitoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na matairi madogo kwa chini ambapo inasaidia katika usukumaji. Ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutoa maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo.

Mtoto akiwa amesimama mbele ya kibanda kidogo, kilicho na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pamoja na vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Vitu vya dhamani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa ndani ya jengo kubwa kwa ajili ya mauzo, vitu hivyo ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula yenye urembo juu, pamoja na masofa yenye vitambaa vya rangi tofautitofauti.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na viti vya kukalia, pamoja na kabati dogo ambalo linamadroo kwaajili ya kuwekea vitu vidogovidogo.

Viti vizuri vilivyotengenenzwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, vikiwa vipakwa rangi ya kahawia inayong'aa, ambavyo hunesanesa mara nyingi kutumiwa na wazee.

Meza iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, ikiwa na muundo wa duara iliyoshikiliwa na nguzo refu iliyogawanyika kwa chini kwa sehemu nne ili isiweze kuanguka.

Vitu vya samani vilivotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na stuli mbili za kukalia, kukiwa na masofa ambayo yana magodoro yenye vitambaa vya rangi nyeusi na mito kwa ajili ya kuegemea.

Vitanda vya kisasa vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, na kupakwa rangi nyeupe. Pembeni vikiwa na madroo kwa ajili ya kuhifadhia vitu mbalimbali, vikiwa na magodoro tayari kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani vikiwa ndani ya nyumba nzuri, ikiwa ni pamoja na meza yenye muundo wa duara, ikiwa na vyombo vyenye vyakula na vinywaji mbalimbali, ikizungukwa na viti sita ambavyo hutumiwa na watu. Pia kuna kabati lililopo pembeni, likiwa limehifadhi vyombo.

Duka kubwa lenye mlango mpana na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa linauza vitu vya samani kama vile makochi au masofa pamoja na meza za kulia chakula.

Vitu vya samani vilivyo tengenezwa kwa kutumia mbao; ikiwa ni pamoja na meza ndogo ya kulia chakula au kwa matumizi mengineo pamoja na makochi yenye magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti, pia kukiwa na stuli ndogo ambayo hutumika kubeba taa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, ikiwa na urembo juu yake pamoja na makochi yenye vitambaa vya rangi nyeusi, vikiwa ndani ya eneo lenye uwazi mkubwa kwa ajili ya mauzo.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyo tengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo, vitu hivyo ni pamoja na makochi mazuri, yenye magodoro pamoja na vitambaa vya ragi tofautitofauti.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa ndani ya chumba kikubwa tayari kwa mauzo. Vitu hivyo ni pamoja na meza ndogo, makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vizuri, vilivyo na mito kwa ajili ya kuegemea.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimepakwa rangi nyeusi pamoja na kahawia vikiwa katika sehemu yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza, makabati ya rangi nyeupe yenye madroo, ambayo hutumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Seti ya masofa iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeusi, vikiwa pamoja na mito midogo kwa ajili ya kuegemea, vikitolewa nje katika eneo lenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo yenye muundo wa duara, makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi ya machungwa pamoja na nyeusi vikiwa vimewekwa katika chumba kikubwa kwaajili ya mauzo.

Jengo kubwa la ghorofa mbili yenye madirisha makubwa, yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, likiwa linauza vitu mbalimbali vya samani, kama vile masofa, meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, makabati yaliyo na madroo, pamoja na vitu vingine.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na vitanda vilivyo na magodoro yaliyotandikwa kwa mashuka masafi, viti vya kukalia vyenye vitambaa vya rangi tofautitofauti, pamoja na mito ya kuegemea vikiwa vinauzwa.

Fundi seremala akiwa katika maeneo anayofanyia kazi, akiwa amevaa kipima urefu shingoni akishikilia nyundo na kugongelea misumari katika mbao, ili atengeneze vitu mbalimbali kama vile kiti, meza, kabati na vitu vinginevo.

Chumba kikubwa kilicho na vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo za kulia chakula; ikiwa na stuli, pia kukiwa na makochi yenye magodoro laini pamoja na vitambaa vya rangi mbalimbali.

Kitanda kizuri na cha kisasa kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, kikiwa na godoro jipya pamoja na mashuka yaliyofungwa ndani ya karatasi na mito ya kuegemea. Vyote hivyo vikiwa vinauzwa.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, pembeni kukiwa na makabati madogo ambayo yana madroo ya kuhifadhia vitu mbalimbali pamoja na godoro kubwa vikiwa vyote vinauzwa.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, vikiwa pamoja na magodoro yaliyotandikwa mashuka masafi. Vikiwa na mito ya kuegemea katika chumba kikubwa, tayari kwa mauzo.

Vitanda vilivyotengenezwa vizuri kwa kutumia mbao pamoja na chuma, vikiwa vya rangi tofautitofauti; vikiwekwa nje katika eneo lenye uwazi mkubwa kwa ajili ya mauzo.

Duka kubwa na zuri lenye mlango na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa linauza vitu vya samani kama vile seti za masofa, makabati madogo pamoja na meza za kulia chakula.

Msichana akiwa amesimama katika sehemu ya mapokezi ya hoteli, akipewa huduma na wahudumu wawili waliovaa sare, huko mezani kukiwa na maua yanayopendezesha sehemu hiyo, kukiwa na giza kumaanisha ni nyakati za usiku wa mwanga hafifu, ukiwa unapatikana kutoka kwenye taa zilizofungwa juu.

Wasichana wawili wakiwa wamesimama mbele ya meza refu ya mapokezi ya hoteli safi na ya kisasa; wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma na mhudumu aliyesimama upande wa pili, huku juu kukiwa na taa pamoja na urembo unaotoa mwanga katika sehemu hiyo.

Sehemu nzuri na safi ya mapokezi ya hoteli, kukiwa na mhudumu aliyesimama sehemu ya kaunta. Pembeni kukiwa na makochi ya rangi nyeusi pamoja na meza ndogo, huku juu kukiwa na taa zinazomulika au kuleta mwanga katika sehemu hiyo.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika hoteli ya kisasa iliyofanyiwa usafi vizuri, akiwa anapatiwa huduma ya chakula kutoka kwa mhudumu aliyevaa sare; akiwa amesimama pembeni akishikilia sahani ya chakula.

Mazingira ya sokoni kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali kama vile urembo na mapambo ya wanawake, ikiwa ni pamoja na: mikufu, shanga, hereni, bangili, pochi na vitu vingine.

Mwanamke akiwa ameketi katika mazingira ya soko akiwa amevaa kofia kubwa kichwani akimenya embe, akiwa amezingirwa na bidhaa zingine ambazo zinafanyiwa mauzo kama vile: mboga za majani, machungwa, mchele na bidhaa zinginezo.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wanafanya biashara mbalimbali, wengi wao wakiwa wanauza bidhaa kwa ajili ya matumizi ya uandaaji wa chakula kama vile: vitunguu, nyanya, mboga za majani, pamoja na matunda.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu wa rika na jinsia tofauti tofauti wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika uandaaji wa chakula kama vile mihogo, nyanya, pamoja na matunda.

Mazingira ya sokoni kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya chakula, kama vile vifurushi vidogo vilivyo na mchele, mahindi, maharage, karanga. Huku kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara hiyo.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wakifanya biashara, pamoja na bidhaa ambazo hutumika katika uandaaji wa chakula kama vile nyanya, vitunguu, viazi, pilipili hoho pamoja na matunda.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali akiwemo mama aliyeshika simu janja pamoja na kijana aliyesimama, mezani kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile nyanya, karoti, vitunguu, mboga za majani pamoja na matunda.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya soko, akiwa anauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika uandaaji wa chakula, kama vile nyanya, vitunguu, karoti, akiwa anamhudumia mteja akiweka nyanya hizo katika bakuli kubwa.

Baba akiwa anapokea mfuko wenye vitu mbalimbali alivyonunua kutoka katika genge ambalo mmama anauza bidhaa hizo kwa ajili ya maandalizi ya chakula, kama vile: nyanya, viazi, mboga za majani pamoja na matunda; wakiwa katika mazingira ya soko.

Baba aliyosimama katika mazingira ya soko akiwa anauza bidhaa mbalimbali zinazohitajika kwa ajili ya mapishi, akiwa ameshika bamia akimpatia mteja zilizopo juu ya meza pia; kukiwa na vitunguu pamoja na machungwa yaliyopangwa kwa makundi.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali, wakifanya biashara ya kuuza vitu au bidhaa zinazotumika katika uandaaji wa chakula, ikiwa ni pamoja na mkungu wa ndizi zilizokomaa mahindi, vitunguu ambavyo vimetandikwa chini na kupangwa kwa makundi.

Kundi la watu wa rika tofauti wakiwa katika mazingira ya soko, wakiwa wameketi huku wakitandika nyanya, vitunguu, karoti, zilizopangwa katika makundi kwa ajili ya mauzo.

Mkono wa kike ukiwa umebeba mashine ya kisasa ya kielektroniki ya "pesa pal", huku chini kukiwa na kadi ya benki aina ya visa iliyochomekwa, ili kufanya malipo ya huduma mbalimbali alizopatiwa.

Duka ambalo lina bango linaloonyesha kuwa huduma za kifedha zinapatikana sehemu hiyo kwa kutumia simu ya mkononi huduma hizo ni kama vile kutuma pesa, kutoa pesa, kuangalia salio, kununua bidhaa mtandaoni na huduma nyinginezo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama nje katika kibaraza kidogo, cha jengo la nyumba lenye ghorofa mbili na ya kisasa ambayo inauzwa au kupangishwa kwa wateja ambao wanataka kufanya makazi.

Jengo kubwa lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo likiwa na bango kubwa la tangazo lililotengenezwa kwa rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, likiwa linaonyesha kuwa jengo hilo linauzwa na namba kwa ajili ya mawasiliano zimeandikwa.

Jengo refu na ghorofa ya kisasa, juu likiwa na minara kwa ajili ya mawasiliano, linauzwa ama kupangishwa ili kufanywa kama sehemu za ofisi au makazi ya watu.

Jengo kubwa na refu la ghorofa tatu, lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa ndani ya uzio wenye geti jeupe, kukiwa na kibango kinachoonyesha kuwa sehemu hiyo inauzwa, na namba kwa ajili ya mawasiliano imetolewa.

Jengo kubwa la ghorofa tatu ambalo lipo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa ukuta, kukiwa na mageti mawili ya rangi nyeupe. Jengo hilo hupangishwa au kuuzwa ili kufanywa makazi ya watu.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile midoli kwa ajili ya watoto. Ikiwa imewekwa juu ya meza pamoja na nguo za wasichana, ikiwa ni magauni yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma.

Jengo kubwa la ghorofa lenye mwaga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa. Kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae ikiwa na maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti katika sehemu hiyo moja.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, kama vile nguo za kiume, ambazo zimening’inizwa katika rafu, makoti ya suti, mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza, na vitu vingine vingi.

Duka kubwa na la kisasa ambapo ndani yake kuna maduka madogomadogo, yanayouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo kwa ajili ya wavulana, kama vile makoti ya suti na suruali zilizoning'inizwa katika rafu ya chuma.

Duka kubwa na la kisasa, ambapo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo kwa ajili ya watoto, ambazo ni makoti, sketi, magauni, zilizoning'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo kwa ajili ya wasichana wadogo, kukiwa na magauni, viatu, na sketi ambazo zimening'inizwa katika rafu za chuma zilizopo ukutani.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi liliyotengenezwa kwa kutumia vigae ambalo linauza bidhaa mbalimbali, vikiwemo viatu vya kike na vya kiume vilivyotengenezwa kwa kutumia ngozi, pamoja na viatu vya michezo vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu, likiwa linauza nguo za wasichana pamoja na wavulana, zikipangiliwa katika rafu za chuma, huku nguo zingine zikiwa juu ya meza ndogo, nguo hizo ni magauni, suruali, mashati yaliyokunjwa vizuri na nguo zinginezo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga kutosha, sakafu safi yenye vigae nikiwa linauza viatu pamoja na nguo za watu wa rika tofauti. Viatu hivyo vikiwa vimepangwa juu ya meza ikiwa viongozi pamoja na vya mchezo nguo zikiwa zimepangwa katika rafu zingine zikivalishwa kwenye vinyago.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu, likiwa limefanyiwa usafi vizuri, linalotoa huduma ya uuzaji wa vyakula, ikiwa ni mboga za majani pamoja na matunda au matikiti, yakiwa yamepangwa vizuri.

Msichana akiwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya chakula cha nyumbani, ikiwa ni pamoja na nyanya, ndizi, matango, biringanya, ambavyo vimepangiliwa vizuri katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lililofungwa taa nyingi upande wa juu, chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza vinywaji mbalimbali kama vile juisi zilizotengenezwa kwa matunda na soda zilizohifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lililofanyiwa usafi vizuri, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa vinywaji, ikiwa ni soda pamoja na juisi zilizotengenezwa kwa kutumia matunda, zikihifadhiwa katika makopo na chupa na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu pamoja na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vilivyokaushwa na kuhifadhiwa katika mifuko zikiwa zimepanga katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae. Likiwa linauza bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu ya chuma ambapo mteja huchagua bidhaa anayoitaka na kuja katika eneo la malipo kulipia na kuchukua bidhaa hiyo.

Korido ya duka kubwa ambalo lina mwaga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, ikiwa inauza bidhaa mbalimbali kama vile biskuti zilizohifadhiwa katika maboksi na kupangiliwa katika rafu za chuma

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae. Likiwa linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo sabuni za maji kwa ajili ya kusafisha vitu mbalimbali, zilizopangwa katika rafu za chuma.